Mandhari ya wazi yenye milima kwa mbali na nguzo za umeme katikati. Kuna mimea ya kijani kibichi pengine miti na vichaka kuelekea chini ya nguzo hizo. Anga lina mawingu meupe na bluu.

Nguzo mbili za mbao zilizosimamishwa wima zikishikilia transfoma kubwa ya rangi ya kijivu na nyaya nyingi za umeme. Transfoma hii imewekwa kwenye mfumo wa chuma. Chini ya nguzo hizo kuna miti michache na anga lina mawingu mepesi. Inaashiria miundombinu ya usambazaji wa umeme katika eneo hili.

Mitambo kubwa ya kielektroniki labda Kengen yenye matanki makubwa meupe yaliyoandikwa. Matanki haya yamesimama juu ya nguzo za chuma na kuna miundo mingine ya chuma chini yake ikiashiria mfumo tata wa kuzalisha na kuhifadhi nishati. Chini ya matanki kuna magari yaliyoegeshwa kwenye sehemu yenye udongo na kwa mbali kuna majengo na miti.

Mtambo mkubwa wa viwanda mwenye miundo kadhaa baadhi yao zikitoa moshi mweupe unaopanda angani kuashiria shughuli za uzalishaji. Eneo lote limezungukwa na barabara na maegesho makubwa ya magari. Kwa mbali mandhari ya kijani kibichi inaweza kuonekana ikionyesha kuwa mchango huo uko katika eneo lenye nafasi kubwa. Mbali kidogo na makazi inaonekana kuwa kituo cha nishati au kiwanda kikubwa cha kiwanda.

Kituo cha umeme ambapo transfoma kubwa imewekwa. Kuna wafanyakazi waliovaa fulana za rangi ya njano zenye ziakisi mwanga na helmeti za usalama. Wanafanya kazi ya matengenezo wa transfoma hiyo. Iko juu ya msingi wa zege na kuna vifaa vingi vya umeme pamoja na nyaya kubwa zinazoelekea juu. Wajua wafanyakazi yake juu ya jukwaa la kuinua rangi ya machungwa. Anafanya kazi upande wa juu wa kifaa hicho.

Wafanyakazi wa huduma za umeme wakiwa juu ya gari la kazi maalumu wakifanya matengenezo. Kuna gari la huduma lenye mkono mrefu wa kuinua ambao una vikasha viwili vya kupandisha wafanyakazi juu. Katika sehemu ya chini kuna vichaka na miti baadhi ya matawi yamekatwa na kuanguka chini. Mandhari ya eneo linaonekana kuwa ya mtaa wa makazi.

Nguzo nyingi za chuma zenye waya wa umeme unaopita juu kwa juu. Miundo mbinu hii ya chuma imeunganishwa kwa waya nyingi za nguvu ya juu zikionekana kusambaa kwa umbali mrefu. Hali ya anga ni safi na anga la buluu lenye maguku meupe linaonekana.

Kituo cha umeme kuna transfoma kubwa nne zilizowekwa kwenye nafasi tofauti kila moja ikiwa imezungukwa na ukuta wa saruji na madhuni ya usalama au kuzuia kuenea kwa moto. Juu kuna nyaya kubwa za umeme zilizounganishwa na minara ya chuma inayosambaza umeme kutoka kwa transfoma kuenda kwa mtandao wa usambazaji.

Daraja linalopita juu ya maji linaelekea kwenye kituo cha kiteknolojia. Ni lango nyembamba lililojengwa juu ya maji na likiungwa na nguzo za mitambo. Kando mwa daraja kuna vizuizi vya chuma vya usalama. Kwa mwonekano wa mbali kuna mnara, huenda kwa ajili ya kukusanya au kupima maji. Angani yanaonekana mawingu mazito ya mvua

Kituo cha kusambazia umeme. Minara ya chuma mirefu yenye nyaya nyingi kubwa zinaonekana. Kuna vifaa vya nguzo nyingi zinazotumika katika kudhibiti umeme. Mandhari ya jioni inaonekana kwani rangi lina rangi ya waridi, zambarau na blue . Eneo limezungukwa na miti na mashamba.

Barabara ya saruji yenye uzio wa vioo wa rangi ya zambarau pande zote mbili. Inaelekea kwenye jengo la rangi ya kijivu na njano lililoko juu ya maji. Iyo ni taa ya barabarani zilizopinda upande wa ndani ya uzio. Kwa umbali upande wa kulia kuna maji mengi huenda ni ziwa au bwawa kubwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na ardhi mbalimbali. Muundo unaonekana kuwa wa daraja.

Eneo la uaribifu mkubwa, labda baada ya janga la asili kama mafuriko au moto. Majengo yamebomoka na vifusi vimetapakaa kila mahali. Mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kama tinga tinga inafanya kazi katikati ya vifusi. Labda ikiondoa uchafu ama ikibomoa miundo zaidi. Anga linaonekana kuwa ya mawingu na lisilo na jua, likionyesha hisia ya huzuni na uharibifu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji ya kahawia yanayoashiria tope yamefurika sehemu kubwa eneo hili, ikizunguka nyumba kadhaa. Baadhi ya nyumba hizi zinaonekana zimejengwa kwa mbao na vifaa vingine vya muda, na zimezungukwa na miche mirefu. Mazingira yanaonekana kuwa magumu huku maji yakiwa yametanda karibu na makazi ya watu. Inaashiria athari za mafuriko katika jamii.

Kundi la ndovu wachanga wakinyweshwa maziwa na wahudumu waliovaa sare za kijani. Wamesimama katika maeneo lenye ardhi ya rangi ya udongo mwekundu na kila mmoja anashikilia chupa kubwa ya plastiki inayotumiwa kuwapa ndovu maziwa kwa njia ya kunyonyesha. Ndovu wanaonekana wenye afya na wanyanyua miromo yao kuelekea kwa wahudumu wa hamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya asili na anga ya bluu yenye shughuli.

Mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori hukutana na mazingira ya mijini. Kwenye sehemu ya chini kuna kundi la tembo wakitembea kwenye nyasi kavu wakionyesha uwepo wa wanyama pori porini. Juu ya tembo hao kwa mbali kuna safu ya majengo marefu ya kisasa yakiwakilisha anga la jiji. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi. Picha inaonyesha tofauti kubwa kati ya asili na maendeleo ya mijini.

Mandhari ya asili yenye milima iliyofunikwa na miti na mimea mingine ya kijani kibichi. Katikati kuna eneo lenye maji amablo linaweza kuwa mto likiwa na mimea iliyokua karibu na kingo zake. Juu ya maji kuna muundo mdogo unaofanana na kibanda. Nyumba ndogo iliyojengwa kwa vifaa vya asili ikiashiria uwepo wa binadamu katika eneo hilo. Anga linaonekana wazi na hali ya hewa ni nzuri ikisisitiza uzuri wa mazingira asili.

Mwanaume mmoja mwenye tabasamu akisimama mbele ya nyumba ya kitamaduni yaliojengwa kwa udongo na paa la nyasi, ana onekana amevalia shati la kahawia na suruali nyeupe na ame eka mkono wake kando akionyesha mazingira inayomzunguka. Nyumba inaonekana kuwa imara na udongo wake una rangi ya kahawia nyekundu, nyuma ya nyumba na mwanaume huyo kuna miti mirefu na mimea ikionyesha mazingira ya asili.

Eneo la makazi yasiyorasmi likiwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyorasmi. Sehemu kubwa ya ardhi mbele ya nyumba hizo imefunikwa na maji machafu yenye rangi ya kahawia yaliyorundika kama matope. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli zao kwenye maeneo yenye maji kuashiria hali ngumu ya maisha. Anga lina mawingu meupe likitoa tofauti ya mandhari ya chini. Inatoa taswira halisi ya changamoto za makazi na mazingi...

Ujenzi mkubwa wa barabara ya juu ukiwa na nguzo nyingi za zege zenye nguvu zinazishikilia ghorofa ya juu. Chini ya ujenzi huu kuna mabarabara yenye magari yanayopita ikiwemo mabasi meupe na magari mengine madogo yote yakipita kwenye eneo la ujenzi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo na kunaonekana onyesho la maendelo ya miundombinu katika eneo hili.

Barabara ya mbao iliyoinuliwa juu ya ardhi ikipitia katikati ya msitu wenye miti na mimea mingi ya kijani. Njia hiyo ina uzio wa mbao pande zote mbili kwa ajili ya usalama wa kutembea kwa miguu. Miti na minazi mitende na mingine mirefu imezunguka barabara hio na kuifanya ionekane kwa njia ya kupendeza inayopita katikati ya mazingira halisi. Hali ya utulivu na uzuri wa mandhari inatoa hisia ya mapumziko au matembezi ya kitali katika maeneo ya kihifadhi.

Wanaume kadhaa wakifanya onyesho la sanaa ya maonyesho ya mwili kwenye jumba kubwa la ndani. Wamevaa mavazi ya asili ya kiafrika na wamepanga miili yao kwa mitindo ya kuvutia baadhi yao wakiegemeana na mmoja ikiwa amesimama juu kwa mikono. Katika sehemu ya nyuma kuna mwanamuziki walioketi na midundo ya ngoma huku viti vya kijani vikiwa vimepangwa kwa safu katika ukumbi huo.

Eno lililoathiriwa na mafuriko. Kuna nyumba na miundo mingine iliyoharibika ikiwa na mabati yaliyopindika na mbao zilizovunjika. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na tope jingi likionyesha maji mengi yaliyosimama. Mtu mmoja amevalia shati la milia na suruali ya giza amesimama katikati ya uharibifu akiangalia mazingira yaliyomzunguka. Nyuma yake kuna ishara ya makazi mengine yaliyoathirika na watu wachache wanaonekana kwa mbali.

Eneo la bustani lililopangwa vizuri. Ukiwa na mti mkubwa wenye majani mengi. Umepambwa na mawe na mimea midogo chini yake. Kuna njia ndogo yenye matofali inayopita katikati ya bustani. Kwa upande wa kulia na nyuma, kuna majengo ya ghorofa labda shule na ukuta wenye rangi ya manjano unaonekana kwa mbali. Eneo hili linaonekana kuwa pahali pa tulivu na kupendeza. Labda kwa ajili ya kupuuzika na kusomea.

Twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu za kijani hudhurungi na nyuma yao tunatazama jiji la kisasa lenye majengo marefu yanayochomoza angani. Twiga mmoja ni mkubwa na mrefu zaidi akiwa amesimama karibu na katikati huku twiga wa pili anaonekana kuwa mdogo. Kidogo anasimama nyuma kwa upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa safi na buluu kidogo.

Mwanaume alie valia nguo za kijeshi akiwa ameshikilia bunduki akisimama karibu na simba alie lala chini. Anaonekana simba amekufa. Anaonekana kuwa na jeraha upande moja na damu inonekana kidogo. Mandhari ya nyuma inaonyesha uzio wa waya na mimea ikionyesha eneo la mashambani. Inaweza kuashiria tukio la uwindaji na hatua za kudhibiti wanyama pori.

Soko la matunda na mboga ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye vikapu vya plastiki. Katika sehemu ya kushoto kuna nyanya zilizopangwa kwa umbo la koni, mboga za majani, vitunguu na viazi vya rangi ya zambarau. Katika upande wa kulia kuna viazi vikuu na magimbi yaliyopangwa kwa wingi. Mtu mmoja amesimama karibu na bidhaa hizo huenda akiwa ni muuzaji.

Mamba wawili wakiwa wamelala kwenye kingo za mto. Sehemu ya ardhi ya matope iliyo karibu na maji ya bluu. Mamba hao wanaonekana wakiwa wametulia wakielekea upande mmoja. Ngozi yao ya kijani na kahawia imejaa maganda makubwa yakionekana kama sehemu ya mazingira yao ya asili. Maji yanayotiririka karibu nao yana mimea michache na takataka za kijani. Kwa mbele kuna ndege wawili wadogo weusi na weupe walioko karibu na maji.

Watu watatu walio nje katika mazingira ya milima. Mtu mmoja amesima upande wa kushoto akiwa amevalia kofia, fulana ya buluu na suruali ya giza. Mwanamke yupo katikati akiwa ameinama kidogo na amevalia kofia ya machungwa, fulana isiyo na mikono na suruali nyeusi. Wanaume wa tatu yuko upande wa kulia akiwa amevalia fulana ya buluu na kubeba begi mgongoni. Wote wanaonekana wako kwenye safari na kuna itambo ya kuzalisha upepo upande wa nyuma.

Kikundi cha watu wakiwa wanavuta mkokoteni mkubwa uliobeba mizigo mingi sana, huku katikati ya reli ya treni na inaonekana kuwa ni katika mtaa wa pembezoni mwa mji. Watu wawili wanaonekana wakijitahidi kusongeza mkokoteni huo huku wengine wakisimama karibu na kuangalia. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo lenye miti na vichaka.

Ndege mzuri wa rangi ya manjano angavu na michirizi nyeusi mgongoni akiwa na alama nyeusi karibu na macho yake na koo lake. Ametua kwenye tawi lenye majani mabichi madogo. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha rangi ya kijani na kahawia jambo linaloangazia ndege huyo. Ndege huyo anaonekana kuwa aina ya wobler na mchanganyiko wa rangi zake unafanya awe na mvuto mkubwa

Tembo mdogo mwenye ngozi ya kahawia mwekundu akiwa anatembea kwenye ardhi yenye kichaka na nyasi chache, ana masikio makubwa yaliyosimama mkongo mrefu unaoning'inia na macho ya kuangaza yanaonyesha udadisi, miguu yake iko katika acha ya meme kuashiria kuwa anatembea taratibu . Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea midogo ya kijani na ardhi kavu yenye mawe na udongo wenye ya udongo.

Mandhari ya njia ya matembezi iliyozugukwa na miti mikubwa na majani mengine ya kijani ikitoa mandhari ya asili na utulivu. Ina udongo mwekundu na inaonekana kuwa sehemu ya msitu kuna watu wachache wanaotembea mbele wakifurahia mandhari ya asili mabango yaliyopagwa upande wa kushoto na wakulia yanaashiria eneo hili linatunzwa rasmi.

Watu wazima na wanafunzi wa shule ya msingi wameshiriki pamoja katika shughuli ya upandaji miti. Wanaume wawili wamepiga magoti wakitayarisha mashimo na kupanda miche huku watoto wakiwa wamevalia sare za shule wakitazama kwa makini ili kujifunza. Baadhi ya wanafunzi na watu wazima wamevaa barakoa. Kando yao kuna chumba cha kumwagilia maji kuonyesha maandalizi kamili kwa ajili ya zoezi hili la uhifadhi wa mazingira.

Mamba wakubwa wakiwa wamesubiri kwa utulivu ndani ya maji yenye rangi ya tope ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mto. Mwili ni wa rangi umejificha na uso wa maji, lakini tunaweza kuona sehemu ya juu na kichwa chao ikiwa na macho na pua zake zikitazama juu na sehemu ya mafululizo ya matuta yake mgongoni. Ngozi ina rangi ya kijivu iliyochanganywa na kahawia yakiwasaidia kujificha vizuri katika mazingira hayo.

Kundi la watu labda wanamuziki wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya kahawia, na wanashiriki katika densi. Watu wanne wanaonekana wakicheza kwa makini. Mikono yao ikiwa imeshikana. Chini yao kuna watazamaji kadhaa wakiwemo watoto. Wanafuatilia kwa umakini, onyesho hilo. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea, ikionyesha kuwa tukio linafanyika nje labda kwenye kituo cha eneo ya kitamaduni.

Swara mwenye pembe ndefu akiwa mbele ya mbuga za wanyama. Yuko mbele kwenye nyasi za porini akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake kuna gari jeupe la watalii lenye paa wazi ambapo watu wawili wanaonekana wakimtazama myama huyo kwa makini. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo tambarale lenye majani na miti ya porini kwa mbali.

Mwanaume akitembea kwenye barabara yenye tope na maji machafu huku akiwa amebeba rundo kubwa la taka. Amezivaa nguo nyeusi na anaonekana akipita katika mazingira magumu yaliyofurika maji na nyuma yake kuna makazi ya mabati ikionyesha mazingira duni na shughuli ya kusanya taka.

Eneo la maji ambalo lina majani vya maji yakienea juu ya uso wa maji. Ni mapana na ya kijani kibichi yakiwa yameenea juu ya bwawa. Maji yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawia yenye aroma za majani yaliyoanguka. Mandhari kama hii ni ya kawaida katika mabwawa ya asili. Bustani za mimea au ya mvua.

Mto mwenye maji meusi kandokando ya kingo zake kukiwa na rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa. Juu ya rundo hilo la takataka kuna mimea ya kijani kibichi iliyoanza kuota. Nyuma ya mto na rundo la takataka kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati yakionyesha mazingira mgumu na ya makazi ya watu na changamoto ya usimamizi wa taka.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na njano. Wakifanya usafi kwenye eneo lenye uchafu mwingi na maji na taka. Mwanaume aliye mbele kabisa anatumia jembe, kukusanya takataka kutoka kwenye maji meusi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kusikitisha yakiwa na rundo la takataka, na udongo mchafu upande wa nyuma. Inatoa taswira ya juhudi za kusafisha mazingira yaliyoharibiwa na uchafuzi.

Watu sita wakiwa ndani ya mto wakishiriki kwa bidii kuondoa taka hasa plastiki na vifuniko vya plastiki kutoka majini. Wamevaa mavazi ya kazi na wanaonekana kujitolea kusafisha mazingira ya mto huo. Shughuli ya usafi wa mazingira ambao ni maendeleo imepangwa na jamii, kuhifadhi mazingira na kuboresha hali ya mto huo.

Kikundi cha wanaume wakiwa wamevaa fulana za usalama za rangi ya njano wakisafisha eneo lenye uchafu mwingi karibu na mto. Wanaonekana wakitumia vifaa kama kwa koleo. Madhari ya nyuma inaonyesha nyumba za mabana na mlima wa taka. Hali yanga ni ya mawingu ikiashiria labda kuna mvua. Mazingira ya ujumla yanaonyesha changamoto za usafi wa mazingira.

Kundi kubwa la watu waliokusanyika nje kwenye mazingira ya miti wakishiriki katika tukio la upandaji miti. Wengine wao ni wanafunzi waliovaa sare za shule na mavazi ya michezo ya rangi tofauti na watu wengine wakubwa waliovaa mavazi rasmi. Karibu wote wanashikilia miche mikononi mwao huku wakiwa wamesimama pamoja kwa ajili ya kuchara pamoja. Tukio hilo linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira.

Mtu aliyevaa barakoa, kofia na shati la rangi nyekundu ameshikilia mche wa mti mchanga mikononi mwake. Yuko kando ya mti na mazingira yanayozungukwa na uoto wa asili pamoja na majengo ya mabati yalipo nyuma yake.

Mtu aliye chini anachangua matunda kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki. Mtu huyu anashughulika na vyatu na bidhaa zake ziko kwenye eneo lenye uchafu mwingi. Hapo kuna rundo la bidhaa zilizopakwa au kutayarishwa. Onekana kuwa na hali ya uchafu katika mazingira hayo. Pia kuna changamoto za kutafuta matunda katika

Mwanaume ameketi kwenye mkokoteni wa magurudumu mawili. Mkokoteni umejaa madumu ya plastiki ya rangi mbalimbali. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa ni ya wazi. Uso wa mtu huyo unaonyesha uchovu, dalili ya kazi ngumu anayoifanya kila siku.

Punda milia anaonekana akiwa katika hali ya utulivu akitazama upande wa kamera. Ana mwili wenye mistari mieupe na mieusi ambayo ni tabia yake pekee ya wanyma hawa. Mazingira yanamzunguka yanaonekana kuwa ya savana na nyasi ndefu, vichaka na miti midogo.

Mandhari ya asili yenye bawa la maji tulifu linaloakisi anga na miti ya kijani. Maji haya yanazungukwa na wote mnene wa miti mikubwa na vichaka. Vinavyoashilia kuwa eneo hili ni la msitu. Upande wa umoja wa baba kuna ukingo wa zege unaoelekea ndani ya maji. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya utulivu safi na mazuri ya kupumzika, kutembea na kutafakari.

Reli ya treni inayoelekea katika jiji wakati wa machweo ya jua. Reli hii inaonekana ikielelekea moja kwa moja kwenye jua linalozama linalotoa mwangaza wa machungwa na dhahabu angani huku mawingu yakichukua rangi ya kupendeza kutoka kwa mwanga huo. Pande zote za reli kuna miti na majengo ya ghorofa ndefu yaliyo katika mji mkubwa. Barabara pembeni ya reli inaonekana kuwa tulivu.

Mtoto wa simba anaonekana mdogo sana, akiwa bado katika hatua ya kunyonya. Ana manyoya ya rangi ya kahawia, macho makubwa yanayoonyesha upole na udadisi wa kawaida kwa mnyama mchanga. Mdomo wake umejaa maziwa, akinyonya kutoka kwenye chupa ya plastiki yenye kipimo cha ujazo. Kuna mikono ya binadamu miwili inayoshikilia chupa kwa kumsaidia akunywe vizuri.

Mazingira ya mtaa wa mabanda kando ya mto mchafu. Tunaona nyumba zilizojengwa kwa mabati na miti. Nyingi zikiwa zimechakaa. Mbele kuna watu kadhaa walio kando ya mto. Wengine wanaosha nguo na wengine wakiwa wameinamia maji, labda wakichota ama wakitafuta vitu. Mto unaonekana kuwa mchafu umejaa taka zilizoachilika pamoja na maji.

Mto unapita katikati ya makazi au viwanda na maji yake yana rangi ya kijivu au nyeusi ishara ya uchafuzi mkubwa. Pembeni mwa mto kuna ardhi iliyojaa takataka hasa upande wa kushoto huku baadhi ya mimea ikikua karibu na kingo za mto. Maji ya mto yanaonekana kuwa na mabaki ya maplastiki. Kwa mbali kuna mjengo wa mji yanayoonyesha kwamba huu ni mto ndani ya jiji.

Jengo maarufu la Kenya National Archives lililoko katikati ya jiji la Nairobi. Mbele ya jengo hilo kuna sanamu kubwaya shujaa aliyevaa mavazi ya kitamaduni. Amesimama juu ya jiwe kubwa lililozungukwa na nembo ya kitaifa ya Kenya pamoja na mapambo kama ya wanyama wa majini. Pembeni mwa sanamu kuna ua lenye maua na watu kadhaa wanaopita wengine wamesimama. hii ni sehemu maarufu ya.

Simba jike akiwa ameketi kwenye nyasi ndefu katika savana. Simba huyu anaonekana kwa makini akiangalia upande wa kulia kana kwamba anatazama kitu fulani. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanda mpana wenye milima kwa mbali, huku anga ikiwa safi bila mawingu. Mavuno ya nyasi na mwanga wa asili unaoangaza upande mmoja wa uso wake inaonyesha kuwa ni wakati wa asubuhi au wa jioni.

Mnyama pori anayefanana na fisi amesimama kwenye nyasi za kijani. Ana mwili wenye rangi ya kahawia iliyochanganyika na madoadoa meusi. Anaonekana kuangalia nyuma yake, moja kwa moja kuelekea kwa kamera. Mandhari ya nyuma inaonyesha vichaka na majani. Mionekano ya mwili wake na msimamo wake inaashiria hali ya tahadhari.

Chui akiwa anapumzika chini ya kivuli cha miti. Ana madoa meusi juu ya ngozi ya kahawia na macho yake yanaonekana yakiwa yameelekezwa upande mmoja kana kwamba anatazama au kufuatilia jambo. Kuna majani ya kijani karibu naye, na kwa jumla kunaonenaka mazingira ya porini. Mnyama huyu ana ishara ya uzuri, nguvu na utulivu wa wanyama pori.

Msichana anaketi kwenye benchi la mbao lililowekwa katikati ya mazingira ya asili yenye mimea ya mahindi ,benchi hilo limefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu na kijani chenye mistari ya manjano ,pembeni yake kuna mkoba mkubwa wa rangi ya kijivu iliyowekwa juu ya kitambaa hicho mezani kuna vikombe vya plastiki vya kijani msichana amevaa vazi la rangi ya waridi soda jeupe open na viatu vya.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na nyekundu likiwa limepambwa kwa michoro na maandishi. Limesimama kwenye barabara lenye vumbi. Abiria wanaonekana wakishuka na wakipanda basi hili. Kwa mbali majengo ya mijini yanaonekana na pia kuna magari mengine meupe yaliyokuwa yameegeshwa. Katika sehemu ya mbele kuna nguzo ndogo nyeupe na nyeusi.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ambapo barabara yenye magari mengi inakutana na njia ya reli. Upande wa kushoto kuna barabara iliyojaa magari mbalimbali, ikiwemo mabasi ya njano na magari mengine. Upande wa kulia kuna njia ya reli iliyonyooka ikipitia karibu na majengo madogo yenye paa nyekundu ambayo yanaweza kuwa vibanda. Kuna lori nyeupe lililosimama karibu na alama ya barabara, lami inayoelekeza kwenye Pipeline Railway Crossing Watu wanaonekana wakitembea pande zote mbili.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi na barabara iliyojaa mabasi na watu wanaotembea basi jekundu liko kati likionyeshwa nyuma yake, kuna mabasi mengine ya rangi tofauti yakiwemo bluu na kijani yaliyopakiwa kando ya barabara ikionyesha kituo cha mabasi majengo marefu ya mjini yanaonekana kwa mbali upande wa kulia na miti imepandwa kandokando barabara mtu mmoja ikiwa amevaa shati la manjano na begi mgongoni anaonekana akitembea upande wa kulia.

Eneo lenye shughuli nyingine mjini likiwa na watu wengi, magari ya abiria na pikipiki. Matatu moja yenye michoro ya kupendeza na rangi ya bluu na manjano inaonekana katika. Ikizungukwa na watu wanaovuka barabara. Pikipiki moja yenye mwendesha pikipiki inaonekana upande wa kushoto. Huku majengo marefu ikionekana nyuma yakiashiria mandhari ya jiji lenye msongamano.

Basi likiwa limeegeshwa katikati ya jiji. Lina rangi ya bluu na kijivu na linaonekana kuwa katika hali ya kutumika. Upande wa kushoto wa basi mwanaume amesimama akionekana akizungumza na dereva. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo marefu yanaonekana kwa mbali upande wa kulia. Kuashiria mazingira ya mijini. Kuna magari mengine yaliyopakiwa ama yamesimama karibu na basi hili.

Kundi la watu waliokusanyika kando ya barabara, wengine wamesimama karibu na magari madogo ya usafiri wa umma huku wengine wakionekana kuzungumza na kusubiri. Barabara ni yenye unyevu huenda baada ya mvua na kuna mitaro ya maji pembeni. Kwa nyuma kuna bajaji ya kijani na njano. Miti na vibao vya barabarani vinaonekana upande wa kushoto. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya baridi katika jaketi na kofia na hewa ya baridi.

Basi la abiria maarufu kama matatu, lenye rangi nyekundu na buluu likiwa limepambwa kwa michoro ya sanaa, na herufi ya starwars ikiwemo picha ya stormtropper .Basi hilo limepaki barabarani na kuna watu kadhaa wamesimama karibu nalo, wakionekana wakisubiri. Mwanamke mmoja mwenye nywele nyekundu anasimama mbele ya picha, akiangalia mbele. Mandhari ya nyuma, ni majengo ya mijini na magari mengine yaliyopaki.

Barabara yenye shuguli nyingi iliyojaa magari mabasi na malori, yote yakiwa yamesimama kwenye foleni. Malori makubwa ya njano yanaonekana wazi katikati ya barabara. Kuna majengo na miti mingi kando ya barabara ikionyesha mazingira ya mijini. Anga linaonekana kuwa wazi, linatoa hisia ya msongamano wa magari na shuguli za kawaida ya jiji.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari ikiwa na magari machache yanayopita. Kuna daraja inayoonekana kwa mbali juu ya barabara. Nguzo za taa za barabara na miti zinaonekana kando ya barabara. Inaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Anga lina mawingu meupe na buluu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Basi kubwa la abiria lenye rangi angavu ya machungwa; likiwa limepaki barabarani na neno Tawakal limendikwa kwa herufi kubwa nyuma ya basi, ikifuatana na miundo ya ndege ya Great Tie . Basi lina madirisha meusi yaliyotiwa giza. Kwa nyuma kuna jengo lenye rangi nyeupe na mistari ya buluu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu nalo huku wengine wakiendesha pikipiki upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Basi lenye rangi ya kijani kibichi na michoro ya rangi ya pinki na zambarau likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamevaa fulana ya zambalau anasimama karibu na basi hilo. Wakionekana kuwavutia abiria na kutoa huduma. Upande wa kulia basi kuna bango lenye namba ishirini na mandishi mengine yasiyo somwa kwa vizuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya mijini na watu wengine wakitembea barabarani. Ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi ya jiji.

Kundi la magari ya abiria yanoonekana kama matatu yameegeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi. Magari hayo yana rangi ya fedha na yamepambwa kwa mistari ya njano huku mengine yakionyesha majina ya maeneo. Watu kadhaa wakiwemo abiria na labda wahudumu wa magari wanaonekana wakiingia na kutoka kwenye magari. Nyuma ya magari, majengo ya mjini yenye maduka na mapambo yanaonekana.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi ambapo barabara yenye magari mengi inakutana na njia ya reli. Upande wa kushoto kuna barabara iliyojaa magari mbalimbali yakiwemo mabasi ya njano na magari mengine. Upande wa kulia kuna njia ya reli iliyonyooka ikipita karibu na majengo madogo yenye paa nyekundu. Kuna lori jeupe lililosimama karibu na alama ya barabarani inayoelekeza kwenye railway crossing . Watu wanaonekana wakitembea pande zote za barabara.

Basi dogo lenye rangi ya kijani kibichi na michoro ya rangi ya pinki na zambarau likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamevaa fulana za zambarau wanasimama karibu na basi hilo wakionekana kuwavutia abiria. Upande wa kulia kuna basi, kuna bango lenye namba 20 na maandishi mengine yasiyosomeka vizuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya mijini.

Eneo lenye shughuli nyingi sana la soko limejaa watu wengi wakitembea na wakifanya manunuzi. Kuna vibanda vingi vya wazi vilivyopangwa kando ya barabara vikionyesha bidhaa mbalimbali. Magari yamepaki pembeni na baadhi ya watu wanaonekana wamebeba mizigo. Majengo ya gorofa yamejengwa karibu na barabara. Inatoa hisia ya msongamano wa watu na shughuli za kibiashara.

Kituo cha magari ya abiria katikati ya jiji. Kuna msururu wa matatau meupeyenye mistari ya manjano na machungwa upande wa kushoto wa barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo wengine wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke aliyevaa sweta nyekundu na suruali nyeusi anatembea mbele ya gari moja huku mwanamke mwengine akitembea amebeba mfuko mwekundu wa plastiki. Nyuma yao kuna jengo lenye maandishi salama pharmaceutical limited. .

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingine. Ikiashilia eneo la kituo cha mabasi na usafiri wa umma. Kuna mabasi mengine yaliyopakiwa barabarani mengine yakiwa yamesimama na mengine yakisubiri abiria. Watu wamesimama kando ya barabara wengine wakionekana kusubiri mabasi. Kuna lori la manjano likiwa limeegeshwa barabarani na majengo marefu ya mjini yanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa kutosha.

Matatu yenye rangi ya buluu, manjano na nyekundu likiwa limeegeshwa barabarani na limebeba abiria. Nyuma ya daladala kuna bango kubwa la matangazo linaloonekana wazi na kwa mbali majengo ya mijini yanakamilisha mandhari. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na daladala hili likiashiria shughuli za kawaida za usafiri wa umma katika eneo lenye shughuli nyingi. Daladala linaonekana lina nambari ya usajili na maneno ya Namuku Sacco yaliyoandikwa nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari na pikipiki zinapita, upande wa kulia kuna gari la rangi ya chungwa likifuatwa na pikipiki huku pande wa kushoto kukiwa na basi la rangi ya kijani na njano. Juu ya barabara kuna daraja ya watembea kwa miguu lenye rangi ya kijani likipita juu likiunganishwa na pande mbili za barabara , kwa mbali majengo na miti yanaonekana chini ya anga ilio na mawingu.

Magari ya usafiri wa umma aina ya matatu. Ni za kampuni ya Kenya Trans Sacco kama inavyoonekana kwenye maandishi ya mbele ya gari kuu. Lina nambari ya usajili na lina mandhari ya kuvutia rangi za bluu, machungwa, nyeupe na picha za wasanii maarufu juu ya kioo cha mbele. Juu ya gari kuna bango la njia linaloonyesha maeneo yanayohudumiwa na matatu hii yenye maandishi Maximum Miracle Centre.

Mabasi yakiwa yamepaki kwenye barabara yenye shughuli nyingi, labda yakisubiri abiria. Matau hayo yana rangi mbali mbali na yamepambwa kwa michoro ya kipekee, jambo la kawaida kwa usafiri wa uma nchini Kenya. Basi moja ya blue na rangi nyingine linaonekana likiangaliana moja kwa moja na mpiga picha hili, huku matatu nyingine ya rangi ya kichungwa na kijivu yakiwa yamepaki nyuma. Huko nyuma kuna majengo na miti yakionyesha mazingara ya mijini.

Makutano ya barabara yenye shughuli ina taa ya trafiki na ishara ya barabarani. Kuna ishara ya tahadhari ya pembe tatu nyekundu inayoonyesha mpita njia ikionyesha eneo la kuvuka barabara. Inaonekana kuwa na unyevunyevu labda imenyunyizwa na mvua hivi karibuni. Magari kadhaa na mabasi yanaonekana yakingoja kwenye makutano. Watu wachache wanaonekana wakivuka wakiwa wamesimama kando ya barabara huku majengo na miti vikiwa vimetengwa kwa mbali.

Basi lenye rangi ya kijani na manjano likiwa limeegeshwa barabarani limeandikwa city upande mmoja na upo pande mwingine wa kioo cha mbele. Namba ya usajili ya basi hilo ni KBG 240 Q na kwa mbali miti ya kijani kibichi inaonekana na kuna magari mengine na watu wanaonekana wakitembea kwenye mandhari ya mijini.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi huku kukiwa na mabasi ya umma, pikipiki na mabango ya matangazo. Katikati kuna basi la rangi ya buluu na kijani lililoandikwa city shuttle na namba. Karibu na basi hilo kuna watu wawili. Mmoja amevaa sare ya rangi ya zambarau na mwingine shati jekundu.

Basi la abiria la gari ya zambarau lililosimama kando ya barabara. Basi limeandikwa maandishi ya connection yakiwa yamechorwa kwa rangi ya machungwa pamoja na michoro ya moto upande wa pembeni. Ndani ya basi kuna abiria wengi walioketi na wengine wamesimama. Nje ya basi kuna watu kadhaa wakitembea, wengine wamesimama karibu na barabara. Mmoja wao anaonekana akiingia, ama anashuka kwenye basi. Kuna pia mtu mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa.

Sehemu ya mjini hasa sehemu ya stendi ya magari ya abiria maarufu kama matatu. Matatu kadhaa zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara, baadhi zikiwa na milango wazi zikisubiri abiria. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakisubiri magari wengine wakipiga gumzo. Mtu mmoja anaonekana akitembea mbele ya kamera akiwa amebeba bahasha ya kaki.

Maafisa wawili wa trafiki wamevaa sare rasmi na jaketi za kuonekana kwa urahisi. Wamesimama barabarani wakielekeza magari. Kuna matatu zilizoandikwa majina kama Veteran na pia kuna magari ya binafsi. Bodaboda moja inaonekana ikiwasiliana na afisa wa trafiki. Watu wengine wanasimama pembeni ya barabara.

Barabara kuu yenye njia mbili zinazoelekea upande tofauti. Kwenye njia ya chini kulia kuna magari kadhaa yakiwemo malori madogo meupe yanayosafiri barabara moja kwa moja. Pembeni ya barabara hiyo kuna mtu mmoja anayetembea kandokando na mwendesha baiskeli akiwa na mwavuli upande wa kushoto. Njiani upande wa juu kuna magari kadhaa. Upande wa kushoto kuna miti mingi ya majani mabichi ikitoa.

Matatu iliyochorwa kwa mtindo wa kisasa unaojulikana kama matatu culture ikionyesha picha kubwa ya simba na maandishi ya pekee ikiwemo favor . Kuna bango la chuo upande wa kushoto likitoa matangazo ya kozi mbalimbali. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara. Jengo refu la kisasa lipo nyuma ya matatu likionyesha mandhari ya

Barabara ya mji yenye alama ya barabarani ya tahadhari kwa watembea kwa miguu. Kuna gari jeupe likielekea mbele, mtu anavuka barabara kupitia sehemu ya kuvukia watembea kwa mguu. Upande wa kushoto kuna vibanda vya biashara na bodaboda. Upande wa kulia kuna basi lililopaka picha za kisanii.

Kituo cha magari ya usafiri wa umaa mjini. Kuna matatu za rangi ya machungwa zikiwa zimeegeshwa pembeni ya barabara huku watu mbalimbali wakiwa karibu nazo. Baadhi wakisubiri kuingia. Jengo la mtaa wakibiashara linaonekana nyuma likiwa na mandhari ya mijini yenye shughuli nyingi. Ubao wa matangazo umewekwa kwenye mlango wa matatu ukionyesha maeneo ya usafiri kama Kariobangi, Starehe, Pumwani na mengine.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi, ambapo kuna basi lenye rangi la kijani, limeandikwa prefect , na limeegeshwa kando ya barabara. Pembeni kuna watu kadhaa wakitembea, wengine wanaonekana kama wanashuka, wengine wakipanda basi hilo. Nyuma ya basi hilo kuna basi lingine la safari ya masafa marefu lilioandikwa Mombasa- Nairobi.

Magari ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa kando ya barabara mjini. Baadhi ya mabasi yana rangi ya bluu, kijani na machungwa. Watu wanaonekana wakitembea karibu na magari haya. Majengo marefu ya ofisi na miti mirefu inaonekana upande wa nyuma hali inayoonyesha kuwa eneo ni la jiji.

Mabasi ya usafiri ya umma yakiwa yamepakiwa abiria. Matatu moja ya rangi ya zambarau na maandishi ya manjano imechorwa kwa picha za kuvutia na maandishi Eaglejet na Manmore Universe . Pembeni kuna matatu nyingine ya rangi ya kijani na bluu yenye maandishi Citty Shuttle. Barabara imewekewa vikingi vya kuzuia magari kupaki ovyoovyo.

Barabara ya jiji kuu ikiwa na shughuli nyingi za watu. Kuna kundi kubwa la watu wakitembea kwenye njia ya wanaoenda kwa miguu, wengine wakisubiri magari ya usafiri wa umma. Pembeni kuna mabasi ya rangi tofauti katika kijani. Katika madhari ya nyma kuna majengo marefu ya ofisi. Kuna miti ya kijani na vibao vya matangazo. Moja ya benki linaonekana upande wa kushoto.

Mandhari ya jiji yanaonekana nyuma na kuna magari ya usafiri wa umma kama matatu na mabasi. Bango la Jogoo Road linaonyesha kwamba eneo hili ni katikati ya jiji la Nairobi au mtaa wa karibu na linaelezea bei ya nauli ni shilingi hamsini. Katika eneo shughuli nyingi ya biashara na usafiri huku watu wa magari wakionekana upande wa nyuma.

Eneo la kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi kadhaa ya huduma ya usafiri wa umma yakiwa yamesimama. Basi moja lina maandishi ya city hoppa na lingine limeandikwa electric . Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mabasi hayo huku wengine wakipanda. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo marefu ya makazi na mti wa mnazi unaonekana upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa ni la mjini na shughuli za usafiri zinaendelea kama kawaida.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi huku kukiwa na mabsi ya umma, pikipiki na mabango ya matangazo. Katikati kuna basi la rangi ya blue na kijani lililoandikwa City Shuttle na namba. Karibu na basi hilo kuna watu wawili mmoja amevaa sare za rangi ya zambarau na mwingine shati jekundu. Wanaonekana wakizungumza na abiria.

Daraja kubwa la saruji ambalo lina njia ya magari au watembea kwa mguu kupita chini yake. Njia hii inaonekana kuwa ni sehemu ya barabara ya chini ya daraja. Upande wa kulia wa picha kuna mfereji wa maji ya mvua uliowekwa ukutani. Kuna watu wawili mbele ya daraja mmoja akiwa amevaa shati la rangi ya samawati na mwingine shati jeupe lilioandikwa maandishi na wote wanaonekana kuwa katika shughuli za kawaida za mtaani.

Mfumo wa mabomba ya majani yanayopita kando ya ukuta wenye rangi ya machungwa na kahawia. Mabomba haya yameunganishwa kwa njia mbalimbali yakiashiria kuwa ni sehemu ya mfumo wa maji na unyevu. Inaonekana ni eneo la nje karibu na jengo huku sehemu ya chini ikiwa na udongo.

Sinki ya jikoni ya kisasa yenye rangi nyeupe likiwa na bomba la maji ya rangi ya chuma. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo yakionyesha kuwa bomba linafanya kazi. Upande wa kushoto wa sinki kuna chombo cha kioo chenye ua moja kikionyesha mvuto wa urembo kwenye mazingira kaunta ya jikoni inaonekana kuwa ya rangi ya kijivu na kuna vitu vingine visivyoeleweka vizuri vikiwa vimepangwa nyuma ikiashiria mazingira safi ya iliyopangwa ya jikoni.

Mtaa wa jiji wenye shughuli nyingi. Mtu aliyevalia kofia na kubeba begi mgongoni anatembea katikati ya barabara. Lori kubwa la mizigo lenye rangi ya kijani na nyeupe linapita huku basi la abiria lenye rangi ya machungwa likionekana pembeni yote yakionyesha mfumo wa usafiri wa umma na kibiashara.

Bomba la chupa lililowekwa ukutani likitiririsha maji safi. Yanaonekana yakimwagika kwa kasi na kwa mtiririko. Sehemu ya ukuta karibu na bomba imejaa alama za kutu na madoa ya kijani. Dalili za unyevu na matumizi ya muda mrefu. Mandhari inaonekana kuwa ni ya eneo la ya nje huenda ni sehemu ya usambazaji wa maji safi, au kwa kijiji.

Gari kubwa la mizigo limeegeshwa pembeni ya barabara huku likiwa limebeba mizigo mingi iliyofunikwa kwenye gunia na mifuko mikubwa. Mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya lori akipanga au kufunga mizigo hiyo. Lori limeegeshwa kando ya jengo refu lenye vioo vya kisasa ambalo linaonekana kuwa ni jengo la biashara. Pembeni kuna matatu, jambo linaloashiria kuwa eneo hili lina shughuli nyingi.

Bomba la plastiki lililounganishwa na vali ya chuma katikati. Inatumika kudhibiti mtiririko wa maji. Vali ina mpini wa shaba wenye umbo la mabawa ambalo hurahisisha kufungua na kufunga bomba kwa urahisi. Linaunganishwa na viunguo vya plastiki vya rangi ya bluu na nyeusi. Liko karibu na ardhi yenye majani, jambo linaloashiria matumizi yake katika shughuli za kilimo.

Mfumo wa mabomba na vifaa vya kiufundi ukutani, pengine kwenye jengo la viwanda. Kuna mabomba mengi meusi ya chuma yaliyopangwa kwa mpangilio wa usawa na wima. Sehemu ya juu kushoto inaonekana kuwa na kisanduku cha umeme. Chini kidogo ya picha kuna vipini vitatu vya rangi nyekundu. Waya na nyaya pia zinaonekana sehemu ya juu kulia.

Kuna bomba la chuma linalotoka ukutani na kumimina maji ndani ya birika lililojengwa kwa mawe. Maji yanaonekana kuwa safi na yanajaa ndani ya birika hilo. Mazingira yanazunguka ni ya kijani yenye nyasi ikiashiria kuwa eneo hili ni la nje. Chanjo cha maji safi umuhimu wa miundombinu ya maji.

Sehemu ya ujenzi ambapo kuna mitaro mirefu imechibwa ardhini. Ndani ya moja ya mitaro kuna maji yaliyotuama pamoja. Eneo hili linaonekana kuwa ni la mashambani. Kuna ukuta mrefu wa mawe upande wa kushoto pamoja na mnara wa maji. Kuna watu wachache wanaonekana kwa mbali na nguzo za umeme zilizo upande wa kulia zikifuata barabara.

Sehemu ya mfumo wa kisasa ya mabomba ya viwandani wenye vifaa vya chuma vya mviringo vilivyowekwa kwa usahihi. Kuna vali na viunganishi mbalimbali vya kifundi vinavyotumika kudhibiti wagese .Waya na nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye vifaa hivi zikionyesha kuwa kuna udhibiti wa kielektroniki. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kitaalamu.

Tanki kubwa la kuhifadhia maji aina ya Techno-Tank. Lina rangi nyeusi na limeandikwa Techno-Tank kwa maandishi ya rangi ya machungwa. Limewekwa katika sehemu ya uwazi lakini chini ya baa la mbao ya vyuma. Pembeni kuna pipa ndogo pia jeupe na mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani. Sehemu ya chini inaonekana kuwa ni ya sakafu ya saruji.

Bomba la plastiki la rangi ya kijani likiwa limeunganishwa kwa kutumia kiunganishi cha plastiki chenye rangi ya buluu. Lipo ardhini juu ya udongo wa shambani unaoonekana kuwa na mabaki ya mimea .Hii ni mifumo ya kawaida ya umwagiliaji ambapo mabomba huwekwa ardhini ili kupeleka maji moja kwa moja kwenye mimea.

Chumba chenye mashine ya kutengeneza maji labda katika mazingira ya huduma ya afya au biashara ya usafi wa maji. Kuna mashine ya chuma ime sehemu za plastiki na maboma yaliyosambazwa kuzunguka juu yake. Pembeni kuna ndoa nyekundu na vyombo vingine vya plastiki pamoja na meza au sehemu iliyopigwa ikiwa na mandhari ya matone ya maji kwenye uso wake.